Hawa ni wanaume wawili ambao wanaosha ng'ombe ili kuweza kupata usafi katika zizi hii. Ng'ombe hawa huweza kuwapa maziwa na bado huweza kutoa samadi ambayo hutumika kama mbolea shambani.

Huyu ni mwanamke, ambaye amechuchuma chini huku ameweka ndoo chini ya ng'ombe, ili kuweza kumkamua maziwa na ameweza kumfunga miguu yake ili ng'ombe huyu asiweze kupiga maziwa teke chini yakamwagika.

Hawa ni wanyama ya aina ng'ombe ,ng'ombe hawa wamo zizini, ingine wamelala huku wengine wamesimama, zizini mwa ng'ombe Kuna zamadi ambayo utumika shambani kama mbolea ,mbolea hiyo urutubisha urutubisha mimea .

Hii ni shamba kubwa ya ndizi ,shamba hili limeweza kupandwa ndizi mingi sana ambazo katika kilimo zinasaidia ili kupata chakula au matunda mbalimbali.

Hapa ni sokoni, ambapo matunda na chakula kadhalika huuzwa. Matunda haya na chakula hutokea shambani ambapo, mahali ambapo yanapandiwa. Huku hatua ya usambazaji, ambapo mazao huwasilishwa kwa watumiaji.